Inaonyesha daktari wa meno, anaonekana kuwa mwanaume na msaidizi wake anaonekana kuwa mwanamke wakimtibu mgonjwa. Daktari ana kifaa mkononi mwake, na mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Wote watatu wamevaa barakoa, na daktari na msaidizi wake pia wamevaa glavu. Daktari pia ana miwani ya usalama, inaonekana ni kama utaratibu wa meno unafanyika.

Picha hii inaonekana kuonyesha tukio la afya au chanjo labda katika kliniki ya simu au kituo cha afya cha jamii. Katika picha mwanamke amevaa kofia ya buluu na fulana ya njano na anashikilia fulana ya mtoto mdogo ambaye anaonekana akipewa dawa au chanjo. Karibu naye kuna msichana mdogo amevaa shati jekundu na amemshika mtoto huyo. Nyuma yao kuna watu wawili wengine wakiwa wamevaa fulana za njano.

Hapa naona daktari ,mzazi na mgonjwa. Ambao wako kwenye hospitali wakitibiwa kuangaliwa kama meno yao iko sawa. Pia kuna mashine yakuangali hiyo meno ya mgonjwa.

Hapa kuna sampuli ya mkojo na dawa ambazo zinatumika kuangalia mkojo wenyewe. Kuna chupa na kuna dawa mbili ambazo zinatumiwa kuangalia kama mkojo uko sawa.